Kiwanja kikubwa cha michezo ya watoto wadogo chenye bembea nyingi za kuteleza na kuruka ili kuhakikisha burudani kwa watoto wadogo katika shule za siku na kitalo.

Mandhari nzuri ikiwa na wanafunzi wengi wakike kwa wakiume wakivaa majoho mazuri, wakitupa kofia zao juu ili kuweka alama katika kuhitimisha elimu ya chuo na chuo kikuu.